Kijana, akipita pembezoni mwa mashine ya kutoa huduma za kifedha kiautomatiki kama vile kutoa pesa zenye rangi ya bluu na maandishi tofauti kama vile bipi kara, visa pamoja na “ATM”.

Mashine ya utoaji wa huduma za kibenki kiautomatiki kama vile kutoa pesa, ikiwa ndani ya jengo lililokuwa na bango kubwa la rangi ya bluu lililoandikwa "Atm".

Tangazo la huduma za kibenki lenye picha ya mwanaume akitumia simu pamoja na maandishi tofauti kama vile: VISA, ecobank pamoja na kufanya malipo ya hapo kwa papo kwa kadi ya mtandaoni.

Wateja tofauti wakiwa katika mapokezi ya benki, wakisubiri kupatiwa huduma za kibenki kama vile kutoa na kuweka fedha, pamoja na kufungua akaunti za benki.

Wafanyakazi tofauti wa benki waliovaa suti za kupendeza, wakipiga picha ya pamoja pembezoni mwa bango kubwa la benki yao.

Ofisi za kibenki, zenye wateja tofauti ndani pamoja na maandishi tofauti, kama vile; “benki ya usawa" kwa mahitaji yote ya kibenki pamoja na picha tofautitofauti.

Duka la kisasa lenye eneo kubwa lililotumika kupanga magari ya aina tofauti, kwa ajili ya kuvutia wateja watakaokuja kufanya manunuzi.

Wafanya kazi wawili wakiwa pembezoni mwa mabasi manne yenye kufanana, yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya maonyesho ili kuvutia wateja watakuja kufanya manunuzi.

Mteja aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa ndani ya duka kubwa la uuzaji wa magari, lenye magari ya aina tofauti yaiyopangwa kwa ajili ya maonesho na mauzo.

Magari tofauti yakiwa yamepangwa katika eneo kubwa ndani ya jengo maalumu, kwa ajili ya kuvutia wateja watakao kuja kufanya manunuzi.

Eneo maalumu lenye magari ya kufanana yaliyopangwa katika mstari ulionyooka, kwa ajili ya kuvutia wateja kuja na kufanya manunuzi.

Duka la kisasa lenye eneo kubwa lililowekwa magari ya aina tofauti, yenye rangi nyeusi kwa ajili ya maonyesho kwa wateja ili kuwavutia kufanya manunuzi.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiotomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe, maziwa na maandishi tofauti kama vile "Tanchi maziwa Atm" na maziwa freshi.

Wateja tofauti wakiwa nje duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa, lililoandikwa neno maziwa baa, pamoja na neno maziwa juu ya mlango wake.

Mteja akiwa pembezoni mwa mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe, maziwa na maandishi tofauti kama vile; "kasmat" na "maziwa ATM".

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na maandishi tofauti kama vile maziwa freshi na maziwa atm.

Mfanyakazi akiwa pembezoni mwa mashine kubwa ya uuzaji wa waziwa, kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe, maziwa na maandishi tofauti kama vile maziwa freshi.

Muuzaji akiwa ndani ya duka dogo, la uuzaji wa bidhaa za maziwa. Lililokuwa na mashine ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye maandishi tofauti kama vile maziwa ATM.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa za maziwa lenye milango iliyo na picha ya watoto wakiwa wanakunywa maziwa, ng'ombe pamoja na bango kubwa la rangi nyekundu lililoandikwa tamu maziwa.

Muuzaji akiwa ameshikilia mashine kubwa ya uuzaji wa mazima kiautomatiki, yenye rangi ya kijani, picha ya ngo'mbe na maandishi tofauti kama vile "maziwa freshi Rabai maziwa ATM"na "maziwa ATM".

Wateja wengi wakiwa ndani ya duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa, wakifurahi na kunywa maziwa katika vikombe vikubwa.

Wateja wengi wakitumia mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, ndani ya duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa lililoandikwa maandishi tofauti kama vile ''Maziwa Atm''.

Mteja akiwa katika duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa, lenye kuta nyeupe na bango lenye maandishi tofauti kama vile "chemist bidhaa za maziwa" pamoja na 'kunywa maziwa freshi".

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na maandishi tofauti kama vile maziwa freshi na maziwa "ATM".

Muuzaji aliyevaa koti la rangi nyeupe, akiwa mbele ya mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi nyeupe na maandishi tofauti kama vile "maziwa ATM".

Mashine kubwa ya uzaji wa maziwa ya kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa, pamoja na maandishi tofauti kama vile; "lishe yenye afya na maziwa freshi".

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi nyeupe, picha ya ng’ombe na maandishi tofauti kama vile “maziwa freshi” na “maziwa ATM.”

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa ya kiautomatiki yenye rangi ya kijani, picha ya ng'ombe na mtoto, pamoja na maandishi tofauti kama vile "Maziwa freshi"; ikiwa imefunguliwa wazi.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye picha ya ng'ombe akila majani, maziwa pamoja na maandishi ya aina tofauti kama vile; "HTech" na "Maziwa ATM".

Duka dogo la uuzaji wa bidhaa za maziwa lenye picha tofauti kama vile mayai, ng'ombe, mkate na mtoto akiwa anakunywa maziwa, likiwa na mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki.

Duka dogo la uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa na mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki pamoja na michoro na picha za aina tofauti katika mlango wake, kama vile: maziwa, mayai, mkate pamoja na picha ya ng'ombe.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki,, yenye rangi ya buluu, picha ya ng'ombe na maandishi tofauti, kama vile maziwa freshi pamoja na maziwa "ATM".

Muuzaji akiwa ndani ya duka dogo lenye rangi ya bluu, likiwa na mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye maandishi tofauti kama vile “maziwa ATM”.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa ya kiautomatiki yenye rangi nyeupe, picha ya ng'ombe, maziwa na maandishi tofauti kama vile maziwa "ATM" ikiwa ndani ya duka kubwa la kisasa.

Mteja akinunua bidhaa za maziwa, katika rafu yenye bidhaa za maziwa aina tofauti kama vile; maziwa, na siagi.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ngombe akiwa anakula majani , na maandishi tofauti kama vile maziwa ATM, maziwa freshi pamoja na taskmati.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa, na maandishi tofauti kama vile: lishe yenye afya pamoja na maziwa freshi.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki ,yenye picha ya ng'ombe wawili katika uwanda wa kijani pamoja na maandishi tofauti kama vile maziwa "ATM".

Vijana wa tatu wakiwa wamekaa ndani ya duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa, wakitumia vikombe kunywa maziwa, huku mengine yakiwa ndani ya majagi yaliyowekwa juu ya meza.

Duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa lenye picha za aina tofauti kama vile: ng’ombe, maziwa, na mtoto akiwa anakunywa maziwa, pamoja na maandishi tofauti kama vile “Maziwa ATM” na “Maziwa Freshi”.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na maziwa pamoja na maandishi tofauti kama vile maziwa "ATM", ikiwa pembezoni mwa jokofu kubwa linalohifadhi madumu ya maziwa.

Wateja tofauti wakipanga msitari ili kutumia mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye picha ya ng’ombe pamoja na maandishi tofauti.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya maziwa, ng'ombe pamoja na maandishi tofauti kama vile maziwa freshi bei poa na maziwa ATM.

Muuzaji wa bidhaa za maziwa akiwa ndani ya duka, lenye milango ya rangi ya bluu pamoja na bango lililoandikwa maandishi tofauti, kama vile "Maziwa Freshi, Maziwa Mala na Mayai".

Muuzaji wa duka la bidhaa za maziwa akiwa ndani ya duka dogo lenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe pamoja na mtoto akiwa anakunywa maziwa.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa za maziwa lenye bango kubwa lililo kuwa na picha ya ng'ombe, vyombo vya maziwa na gunia jeupe pamoja na maandishi tofauti kama vile ushirika wa wakulima wa bidhaa za maziwa "LIMURU".

Mteja aliyevaa shati la rangi ya zambarau, akitumia mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu pamoja na maandishi kama vile "maziwa ATM".

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa ya kiautomatic yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na maandishi tofauti kama vile ''watu wa embakasi wanapenda maziwa ya kanani'' ardhi ya maziwa na asali pamoja na maziwa safi.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe pamoja na maziwa iliyokuwa na maandishi tofauti kama vile: maziwa freshi, maziwa “ATM” pamoja na maziwa bora.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na vyombo vya maziwa pamoja maandishi tofauti kama vile maziwa ATM, maziwa freshi kila siku, maziwa freshi kila wakati.

Mteja akinunua bidhaa za maziwa, katika duka dogo lenye milango ya rangi ya kijivu, yenye maandishi tofauti kama vile; maziwa freshi kwa bei poa, maziwa ATM pamoja na picha ya ng'ombe.

Mwanamke aliyevaa fulana ina rangi nyeupe akiwa nje ya duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa, lenye mlango wa bluu, huku muuzaji akiwa ndani anapima maziwa.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiotomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe, maziwa pamoja na maandishi tofauti kama vile "maziwa ATM."

Mteja akiwa nche ya duka la wauzaji wa maziwa lenye picha ya ng'ombe na picha ya mtoto akiwa maziwa na maneno mengine kama mashine ATM

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na maandishi tofauti kama vile maziwa freshi "Vashu maziwa ATM".

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, picha ya ng' ombe na maziwa pamoja na maandishi tofauti, kama vile; maziwa freshi kila siku, maziwa (ATM) pamoja na maziwa.

Wateja tofauti wakitumia mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiutomatiki yenye rangi ya bluu, iliyo andikwa maandishi tofauti kama vile, "Maziwa ATM" iliyo ndani ya duka dogo la rangi ya kijani.

Wafanyakazi wawili wakisukuma mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe, maziwa pamoja na maandishi tofauti kama vile "Tasmati" na "Maziwa ATM".

Mmiliki wa duka la bidhaa za maziwa, akiwa nje ya duka hilo lenye mlango wa rangi ya kahawia, uliyoandikwa maandishi tofauti kama vile "maziwa freshi yanapatikana mara" na michoro tofauti kama ya ng'ombe, pamoja na chakula.

Vijana watatu wakiwa pembezoni mwa mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa ya kiautomatiki yenye picha ya ng'ombe, maziwa na maandishi tofauti kama vile "maziwa atm".

Mteja akinunua maziwa katika duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa lenye rangi nyeupe, bango kubwa lenye picha ya ng'ombe pamoja na maandishi tofauti, kama vile bidhaa za maziwa Za khieni

Mmiliki wa duka la bidhaa za maziwa akifungua mlango wa duka wenye mchoro wa ng'ombe, na maandishi tofauti kama vile "maziwa freshi" na "ekazi maziwa".

Mteja akitumia mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu na kijani, picha ya ng'ombe na maandishi mbalimbali kama vile "maziwa ATM", na maziwa freshi.

Muuzaji wa duka la bidhaa za maziwa, aliyevaa koti la rangi nyeupe, akipima maziwa na kuyaweka katika chombo cha mteja.

Mashine mbili kubwa za uvuzaji wa maziwa kiutomatiki zenye rangi ya blue picha ya ng'ombe pamoja na glasi ya maziwa yenye maandishi tofauti kama vile "Maziwa ATM".

Duka kubwa la kisasa lenye kuvutia la uuzaji wa samani za aina tofauti pamoja na mapambo ya ndani kama vile: meza, makochi, pamoja na viti.

Vitanda vilivyo tengenezwa kwa mbao pamoja na chuma, vikiwa vimepangwa ndani ya duka la uuzaji wa thamani tayari kwaajili ya mauzo.

Duka kubwa la uuzaji wa samani za aina tofauti, kama vile; vitanda na makochi, lenye bango kubwa, lililoandikwa samani za kisasa.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa samani za aina tofauti, kama vile meza, viti, makochi, pamoja na makabati.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa samani za aina tofauti pamoja na mapambo ya ndani kama vile; makochi, viti, meza pamoja na taa za ndani.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa samani za aina tofauti, kama vile makochi, meza, viti na vitanda vya aina tofauti.

Duka kubwa la uuzaji wa thamani za kisasa kama vile makochi, meza ,viti pamoja na makabati.

Muuzaji wa samani akiwa amepanga samani tofauti kama vile: makochi, meza, stuli pamoja na makabati; katika eneo kwa ajili ya mauzo.

Mteja akiwa amekaa katika kochi kubwa lenye kuvutia lililowekwa nje kwa ajili ya maonesho, ili kuvutia wateja watakao nunua.

Samani tofauti zenye kuvutia kama vile viti, meza na makochi vikiwa vimepangwa katika eneo la wazi ili kuvutia wateja kufanya manunuzi.

Duka kubwa la kisasa la uuzaji wa samani za aina tofauti, kama vile makocha, meza, viti, pamoja na mapambo ya ndani.

Duka lenye kuuza samani za aina tofauti kama vile viti, meza, makochi pamoja na makabati ya kuvutia.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa samani pamoja na bidhaa za ndani kama vile viti, meza, makabati, makochi, jokofu pamoja na mapambo ya ndani.

Duka kubwa la kisasa la uuzaji wa samani tofauti, kama vile: makochi, viti, meza, makabati pamoja na vitanda.

Duka kubwa la uuzaji wa samani za aina tofauti pamoja na bidhaa za nyumbani kama vile; makabati,, makochi, meza, viti pamoja na magodoro.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa samani tofauti kama vile viti, meza pamoja na vitanda vya aina tofauti.

Duka kubwa la kisasa la uuzaji wa samani tofauti kama vile masofa, viti, meza na vitanda lenye bango kubwa lililoandikwa maandishi tofauti kama vile "ideal sofas" kwa samani za ubora wa juu na bei ndogo.

Kitanda kikubwa na kizuri chenye rangi ya kahawia, kikiwa nje kwa ajili ya maonyesho ili kuvutia wateja kwa ajili ya manunuzi.

Makochi mengi ya kuvutia, yenye rangi nyeupe ya kufanana, yakiwa ndani ya duka la uuzaji wa samani tofauti, kama vile: viti, meza pamoja na makochi.

Viti vizuri na vya kisasa vyenye rangi nyeusi, vikiwa ndani ya duka la uuzaji wa samani za aina tofauti kama vile meza, viti, na makabati tayari kwa ajili ya mauzo.

Kochi zuri lenye kuvutia, lililokuwa na rangi ya kijivu, likiwekwa pembeni ya barabara kwa ajili ya maonyesho, ili kuvutia wateja watakaokuja kufanya manunuzi.

Duka la uuzaji wa samani za aina tofauti, kama vile: makochi, viti, meza, makabati pamoja na magodoro.

Seremala wakiwa ndani ya karakana yao wakinyoosha mbao, kwa kutumia mashine maalumu kwa ajili ya kutengeneza samani tofauti kama vile viti na meza.

Wafanyakazi wawili waliovaa sare za rangi nyeupe , wakiwa katika mapokezi ya hoteli wakimpokea mgeni katika hoteli hiyo.

Eneo la mapokezi ya hoteli iliyopambwa na thamani za aina tofauti, zenye rangi ya kahawia, pamoja na mapambo ya aina tofauti.

Muuzaji wa duka la bidhaa za chakula kama vile nyanya, mboga za majani, matango pamoja na vitunguu akihudumia wateja tofauti.

Wachuuzi sokoni wakiuza bidhaa za aina tofauti za chakula kama vile: machungwa, maembe, matufaa, ndizi pamoja na matikitikimaji waliyoyapanga katika viwanda vyao.

Wauzaji wa bidhaa za chakula kama vile nyanya, vitunguu na mboga za majani, wakiwa pembezoni mwa bidhaa zao sokoni, wakisubiri wateja.

Wachuuzi sokoni wakiuza bidhaa za aina tofauti za chakula kama vile nyanya, matango, vitunguu, viazi pamoja na machungwa vilivyowekwa katika vibanda vyao.

Mteja akinunua mboga kutoka kwa muuzaji wa bidhaa za chakula sokoni, kama: vile mbogamboga, nyanya, viazi pamoja na ndizi.

Wachuuzi wakiwa wameketi pembezoni mwa vibanda vyao sokoni, wakiuza bidhaa tofauti za chakula kama vile ndizi, nyanya, vitunguu, mboga za majani, kabichi, pamoja na viazi.

Soko lenye wateja wengi, lililo na maduka yanayouza bidhaa za aina tofauti kama vile; bidhaa za nyumbani pamoja na mavazi.

Mwanamke aliyevaa sweta la rangi ya kijani na aproni nyekundu, akiwa sokoni katika kibanda chake, akiuza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: nyanya, matango, vitunguu, ndizi na mboga za majani.

Wachuuzi sokoni wakiuza bidhaa tofauti za chakula kama vile karoti, nyanya, viazi vitunguu pamoja na ndizi vilivyo tandikwa chini tayari kwa ajli ya mauzo.

Wauzaji wa bidhaa tofauti za chakula kama vile nyanya, ndizi, mihogo pamoja na viazi vilivyopangwa katika sturi kwa ajili ya mauzo sokoni.

Mwanamke aliyevaa shati la rangi ya zambarau, akiwa katika kibanda chake sokoni akiuza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile ndizi, maembe ,matikitiki maji ,pamoja na mananasi.

Bidhaa tofauti za chakula zikiwa zimetandikwa chini ya vivuli sokoni, tayari kwaajili ya mauzo huku wateja wakipita na kufanya manunuzi.

Jengo la soko kubwa na la kisasa lenye kuuza bidhaa tofauti kama vile: mavazi ya wanawake, matenga pamoja na mapambo ya ndani.

Mchuuzi sokoni akiwa pembeni ya kibanda chake, akiuza bidhaa aina ya vitunguu, vilivyopangwa katika ndoo zenye rangi tofauti, tayari kwa ajili ya mauzo.

Mavazi tofauti ya watoto wakike, kama vile, magauni na viatu, vikiwa vimening'inizwa katika raki maalumu ndani ya duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa bidhaa tofauti kama vile mavazi.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa mavazi ya aina tofauti kama vile fulana, makoti pamoja na mashati yaliyopangwa katika meza maalumu yenye bango linaloonyesha punguzo la asilimia arobaini.

Jengo kubwa na la kisasa, lenye maduka yanayouza bidhaa za aina tofauti kama vile; viatu, mikoba, manukato pamoja na michoro ya aina tofauti.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa mavazi kama vile makoti, yaliyotundikwa katika raki pamoja na mashati yaliyopangwa vizuri katika raki nyeusi.

Makoti, mashati, pamoja na fulana za aina tofauti, zikiwa zimening'inizwa katika raki maalumu ndani ya duka kubwa la kisasa na uuzaji wa mavazi, zikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Jengo kubwa na la kisasa lenye maduka yanayouza bidhaa tofauti kama vile viatu, mikoba pamoja na mavazi.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa za aina tofauti kama vile makoti na mabegi ya kuvutia, yaliyoning’inizwa katika raki maalumu.

Midoli mitatu iliyovalishwa nguo za kiume, ikiwa ndani ya duka kubwa la kisasa la uuzaji wa nguo tofauti kama vile makoti, fulana, mashati na suruali.

Mdoli mweupe aliyevalishwa mkufu, kofia pamoja na miwani, ndani ya duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa mavazi, kama vile; viatu, kofia pamoja na mabegi.

Wateja wakiwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, linalouza nguo za aina tofauti kama vile: masweta, fulana, mashati, suruali, pochi pamoja na mabegi.

Duka kubwa la kisasa lenye bango la maandishi ya (WOOLWORTHS), linalouza mavazi ya aina tofauti kama vile: fulana, viatu, suruali pamoja na mikoba.

Jengo kubwa la kisasa lenye maduka yanayouza bidhaa za aina tofauti nakutoa huduma tofauti kama vile bidhaa za chakula na mavazi.

Duka kubwa la kisasa la uuzaji wa mavazi tofauti kama vile fulana, makoti, viatu, kofia pamoja na suruali.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa bidhaa za aina tofauti kama vile viti, mipira , baiskeli, pamoja na bidhaa za chakula .

Eneo la duka kubwa na la kisasa linalohusika na uuzaji wa vitafunwa vya aina tofauti, kama vile keki pamoja na mikate.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa bidhaa za mavazi kama vile; viatu, ndala, mikanda pamoja na pochi zilizopangwa katika raki maalumu.

Eneo lililokuwa na raki maalumu zilizo pangwa vinywaji vya aina tofauti, pamoja na bango kubwa lililoandikwa "duka la pombe" ndani ya duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa bidhaa za aina tofauti.

Viatu vya aina tofauti, vikiwa vimepangwa katika rafu nyeupe , iliyondani ya duka kubwa , lililo la kisasa la uuzaji wa bidhaa tofauti.

Vinywaji vya aina tofauti vikiwa vimepangwa vizuri katika rafu maalumu ndani ya ,duka kubwa la kisasa la uuzaji wa bidhaa tofauti.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa tofauti kama vile vinywaji na vitafunwa, vilivyopangwa vizuri katika rafu zenye rangi ya machungwa.

Duka kubwa na la kisasa, linalouza bidhaa za aina tofauti, zilizopangwa vizuri katika rangi nyeusi, bidhaa hizo ni kama vile mafuta pamoja na vinywaji.

Mwanadada akichukua bidhaa kutoka katika rafu yenye bidhaa tofauti kama vile vinywaji na vitafunwa, katika duka kubwa na la kisasa.

Wateja wakiwa ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa za aina tofauti kama vile mavazi na bidhaa za chakula zilizopangwa vizuri katika raki maalumu.